Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima katika jamii, ndani ya darasa hili kuna watu wazima waliokusanyika wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyeketi katikati yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wamesimama pembezoni mwa darasa kwa ajili ya kupiga picha ya pamoja kama kumbukizi.

Sehemu yenye uwazi ya kuchezea watoto wa chekechea na wa awali, ili kukuza ushirikiano wao. Ikiwa na bembea zenye rangi za kupendeza kama vile: bluu, kijani na njano.

Mwalimu aliyejitolea kutoa elimu isiyo rasmi, anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kufuma mpira wa kitamaduni kwa kutumia kipande cha kamba na mifuko.

Ndani ya darasa linalotoa elimu isio rasmi kwa watu wazima kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu, huku mwalimu wao akiwa amesimama nyuma tayari kwa ajili ya kuanza kufundisha.

Katika ukumbi mkubwa wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi watu wazima; wameketi kwa utulivu mkubwa, wakiwa wanasikiliza mtu.

Ndani ya darasa hili lililo pakwa rangi ya njano kuna wanafunzi walio keti kwa utulivu vijana wajinsia ya kike na kiume wakiwa wanajisomea.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume amekaa na kufikiria kile ambacho mwalimu alikua anamfundisha, ili asikisahau kamwe.

Mtu mzima wa jinsia ya kiume, anapokea elimu isiyo rasmi, inayo msaidia na kumfundisha kuandika maneno, kwa kutumia penseli aliyo ishika mkono wa kulia.

Mtu mzima mmoja amekaa kwa utulivu na ukimya ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu vizuri, anajisomea kitabu kikubwa kilichowekwa mezani.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wapo ndani ya darasa ama maktaba, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume vijana wanaendelea kuandaa kazi yao ambayo wataiwasilisha mbele ya jamii kwa ajili ya kutoa elimu.

Ndani ya darasa hili linalotumika na watu wazima kujisomea mida ya jioni, kuna kundi dogo la watu ambao ni wanafunzi wakiwa wanafundishwa.

Kijana mmoja mwalimu wa somo la kompyuta, amesimama na kwa furaha anafundisha wanafunzi watu wazima walioketi, jinsi ya kutumia kifaa hicho.

Ndani ya darasa hili, kuna wanafunzi vijana wameketi kwa utulivu, wakiwa wanafanya kazi zao za kuchora, kwenye makaratasi makubwa meupe yaliyopangwa juu ya madawati.

Kijana mmoja ambaye ni mtaalamu saana wa masuala ya kompyuta, amesimama akiwaelekeza wanafunzi wake walioketi jinsi ya kutumia kompyuta zilizopo mezani.

Katika sehemu ya maktaba kuna vijana watatu wawili wakike na mmoja wa kiume, wanajadiliana kitu kwa furaha huku mezani kukiwa na madaftari na vitabu vya kujisomea.

Ndani ya darasa hili kubwa linalotumika kwa ajili ya kufundishia programu za kompyuta, mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akipitia kazi za wanafunzi wake.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi za njano, kundi dogo la vijana ambao ni wanafunzi na watu wazima, wamekusanyika kwa lengo la kupata elimu.

Ndani ya maktaba hii yenye utulivu ukimya na mwanga wa kutosha, mzee mwenye kipara amekaa akiandaa kazi yake mbele ya rafu.

Katika uwazi unaopatikana katika mgahawa, kundi la watu wazima na vijana wameketi kwa utulivu wengi wao wakiwa wanajisomea kujiongezea maarifa binafsi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi dogo la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, walioketi wakiwa wanachora juu ya makaratasi yaliyopo mezani.

Ndani ya chumba ama darasa, kundi la watu wenye jamii ya kiislamu, wameketi na wengine wamesimama, wakiwa wanafundishana kusoma kiarabu.

Mwalimu wa jinsia ya kike, amesimama akiwa anafundisha darasa, lililo jaa vijana. Huku akiwaelekeza kwa kutumia sauti na vitabu.

Wanaume kwa wanawake watu wazima ambao ni wanafunzi wa masomo ya jioni, wameketi ndani ya darasa dogo likiwa na mwanga hafifu wakijadiliana.

Ndani ya darasa hili lililojengwa kwa matofali ya kuchoma kuna kundi la vijana na wanafunzi wanaoelimishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao akitumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya chumba hiki kinachotumika kama maktaba kuna wanawake wawili mmoja akiwa anamfundisha mwenzake jinsi ya kusoma maneno magumu yanayopatikana kwenye kitabu.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha mwendelezo wa kutoa elimu kwa watu wazima unaendelea, huku mwanaume huyu ameketi darasani kwa furaha kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Chumba kilichopambwa kwa rangi bluu na nyeupe, kikiwa na wanafunzi watatu wanaotumia kompyuta kujisomea na kujiendeleza kielimu.

Ndani ya darasa kuna vijana watatu walioketi wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, ili kuimarisha uwezo wa kufikiri na kutatua changamoto mbalimbali.

Wakinamama waliobeba watoto wao wachanga wakiwa ndani ya darasa ama ukumbi wanasikiliza kile kinachofundishwa na mtu aliyesimama mbele yao.

Fundi seremala amesimama pia anafundisha wanafunzi vijana kwa watoto, kutumia vifaa mbalimbali vya kutengenezea samani za mbao.

Watu wawili (mwanamke mmoja na mwanaume) wameketi katika sehemu ya ukumbi mkubwa, wanafundisha wenzao mambo mbalimbali kwa ajili ya kuongezea wigo mpana wa kufikiri.

Ndani ya darasa hili dogo wanawake waliovalia mavazi ya vitenge, wanamsikiliza mwenzao mmoja anayewapa elimu na kuwafundisha kusoma maneno yaliyoandikwa ubaoni.

Ndani ya ukumbi mkubwa unaotumika kwa ajili ya semina au utoaji wa elimu, kuna kundi la vijana watu wazima huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi watu wazima, wawili wakiwa wanawake walioketi mbele kabisa ya darasa.

Ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu vizuri mtu mzima huyu ameketi kwa utulivu akiwa anasoma vitabu alivyoviweka juu ya meza.

Makundi mawili ya wanafunzi, wameketi ndani ya ukumbi, wakiwa wanajadiliana na kufundishana, vitu mbalimbali ikiwemo kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa hili dogo, lenye mwanga wa kutosha, kuna kikundi cha wanafunzi watoto kwa vijana kila mmoja akiwa na kitabu ama daftari, akisikiliza anacho fundishwa.

Ndani ya darasa hili, kuna kundi kubwa la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, kwa pamoja wameketi wakiwa wanatumia kompyuta mpakato.

Mwana mama wa jamii ya kimasai, amesimama mbele kabisa ya darasa kwa furaha kubwa anajifunza kusoma maneno yaliyoandikwa juu ya ubao mweusi.

Watu watatu wapo katika chumba kidogo wakielekezana na kufundishana jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza ya mbao.

Ndani ya darasa ama chumba kikubwa kuna watu wachache walioketi kwa utulivu wakipata elimu isio rasmi kwaajili ya kuongeza maarifa.

Mwanaume mmoja mtu mzima ameketi ndani ya maktaba, akiwa anajisomea kitabu alichokichagua kutoka kwenye rafu iliyopangwa nyuma yake.

Binti mmoja aliyevaa nguo nyeusi yupo ndani ya maktaba iliyojaa vitabu vyenye rangi tofautitofauti, akichagua kitabu cha kusoma.

Wanafunzi watatu wamejitenga, wakiwa wanajadiliana vitu walivyo toka kufundishwa, ili kuongezeana uwezo na maarifa kwenye masomo yao.

Ndani ya chumba hiki kuna wanawake watatu (mabinti wadogo) ambao wamekaa wanasikiliza wanachofundishwa na mtu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi walioketi kwa mstari wakiwa wanafanya kazi zao kwa umakini mkubwa kwa kutumia kompyuta nyeusi.

Ndani ya chumba cha kufundishia somo la kompyuta, kuna kundi la vijana walioketi kwa mstari. Wakiwa wanajisomea programu mbalimbali.

Mwanafunzi kijana wa jinsia ya kike aliyesuka nywele ndefu kasimama katikati ya chumba kikubwa huku mkononi mwake ameshikilia kompyuta mpakato.

Mwanaume mtu mzima ameketi ndani ya maktaba iliyo na ukimya na usafi wa kutosha, anajisomea kitabu kikubwa alichokichagua kutoka kwenye rafu.

Ndani ya darasa hili, vijana wa kiume wameketi wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa na mwalimu, ili waweze kukumbuka wakati watakapohitaji.

Wanafunzi watatu wameketi katika sehemu ya maktaba, wanafunzi hawa ni vijana waliojitotelea kujifunza kwa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa dogo, kuna kundi la watu watano, walio keti kwa utulivu, wakiwa wanaambiana vitu. Huku wakisubiri mwalimu aweze kuingia.

Ndani ya hili darasa kundi la kina mama wameketi kwa pamoja wanasikiliza kile ambacho mwalimu mbele yao anawaelekeza na kuwaelimisha.

Mwanamke mmoja wa jamii ya kimasai, ambaye pia ni mwalimu, kwa furaha kubwa anawafundisha wenzake wasiojua kusoma kuandika, kwa kutumia ubao na chaki.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, kundi hili la wanafunzi wamejitenga katika sehemu ya chumba, wakimsikiliza kijana mmoja anayefundisha kwa kutumia kifaa cha kisasa.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la wanafunzi, watoto kwa vijana wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Ndani ya hili darasa kubwa wanafunzi waliovalia sare wamesimama, wakifundishwa kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa vya umeme.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, binti mdogo akiwa anatabasamu huku anajisomea madaftari yaliyo juu ya meza.

Mafundi cherehani wawili wakiwa na wanafunzi wa jinsia ya kike, wanawaelekeza jinsi ya kukata vitambaa na kushona nguo kwa kutumia mashine ya kisasa.

Ndani ya darasa hili lenye rangi ya njano, mwalimu anapitia kazi alizowaachia wanafunzi watu wazima kwa vijana walioketi kwa utulivu wakiwa wanakamilisha.

Ndani ya darasa ama chumba chenye mwanga wa kutosha kuna makundi ya wanafunzi, huku moja wapo wakiwa wanajadiliana katika darasa jioni kuongezeana elimu.

Ndani ya darasa hili ama chumba kuna watu watatu waliokusanyika. Wakiwa wawili ni wanafunzi na mwalimu mmoja ameinama akiwa anafundisha.

Mwalimu mtanashati wa jinsia ya kike, anamsimamia mmama mtu mzima, ambae amekuja kujifunza kutumia programu za kompyuta kutatua matatizo yake.

Katika sehemu ya chumba watu wamekusanyika watu wazima kwa vijana, kwa pamoja wanafundishwa na mwalimu wa jinsia ya kiume.

Mtu mzima mmoja aliyevalia miwani yupo ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, akiwa anasikiliza kile ambacho anaelimishwa na mwalimu aliye mbele yao.

Ndani ya darasa hili kuna watu watatu wawili wakina mama watu wazima, na mmoja binti mdogo wanafundishana na kuelimishana mbele ya ubao mweusi.

Ndani ya ukumbi huu ambao pia ni mali ya kanisa, walimu wa dini wanafundisha kundi la wanafunzi, watoto kwa watu wazima walioketi.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa, kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi watu wazima, waliosimama na walioketi wakiwa wanawasilisha kazi zao.

Katika hii mabara ya masomo ya sayansi iliyojengwa vizuri, imejaa wanafunzi wengi wanaopendelea masomo ya sayansi wakiwa wanamsikiliza mkemia.

Mwalimu anaefundisha masomo ya jioni kwa watu wazima, amesimama katikati ya kundi la wanawake wanaotaka kujifunza, wakikaa kwa mduara.

Mwalimu wa somo la kilimo amesimama katikati ya shamba la mboga za majani, akiwa anawafundisha wakulima jinsi ya kuongeza mazao.

Ndani ya darasa hili wanawake waliovalia mavazi ya vitenge ya kupendeza wameketi, huku mmoja wao akiwafundisha kusoma maneno ya kingereza.

Ndani ya darasa kuna watu wazima ambao wamekuja kujifunza ili kupanua wigo wa uelewa wao, bila kujali na kuzingatia umri.

Kundi la wafanyakazi waliovalia nguo za bluu wameketi juu ya viti vya plastiki kwa pamoja wanamsikiliza anachofundisha mtu mmoja mbele yao.

Ndani ya ukumbi huu, unao tumika kama darasa, kuna watu walio kusanyika kwa ajili ya kujadiliana, na kuongezeana maarifa na uwezo, ili kutatua changamoto zao.

Ndani ya darasa hili dogo, watu wazima waliovalia kofia na wengine walioketi kwa utulivu, wakisubiri kuanza kujadiliana.

Watu wazima wawili wamesimama katika sehemu yenye uwazi juu ya majani ya rangi ya kijani wanapeana elimu kwa kutumia kitabu alichokishika mmoja wao.

Ndani ya chumba kuna watu, watu wazima wakifanya mazoezi kwa kucheza mziki ili kuelimishana kutunza afya na miili yao.

Mwalimu mmoja wa elimu ya watu wazima anawasomea kitabu wanafunzi wake wenye rika sawa walioketi ndani ya darasa hili.

Darasa hili lenye mwanga hafifu, ni sehemu ya vijana ambao hawakupata nafasi ya kusoma kujifunza mida ya jioni kwa usaidizi mkubwa wa mwanamke huyu.

Ndani ya darasa dogo, safi kuna wanafunzi watu wazima kwa vijana, wameketi kwa utulivu na ukimya wakisubiri mwalimu aingie na kufundisha.

Kwa umakini mkubwa wanafunzi wawili wajinsia ya kike wanamtazama mwalimu kijana anayewafundisha programu mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta.

Ndani ya darasa hili la kufundishia wanafunzi jinsi ya kutumia kompyuta, mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akikagua kazi za wanafunzi wake.

Mwalimu mmoja fundi seremala amesimama huku mkononi mwake ameshikilia kijitabu, akiwasomea maelekezo wanafunzi wake wakubwa kwa watoto.

Ndani ya darasa kubwa sana lililojaa watu wengi, wanafunzi wa rika tofauti, wa kike na wa kiume wamekaa kwa utulivu wakiwa wanajisomea.

Ndani ya darasa hili la watu wazima wanaofundishwa mida ya jioni kuna watu wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike.

Ndani ya darasa hili linalotumika maalumu kwa ajili ya kutoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, watu hawa wamejumuika ili kupata elimu mbalimbali.

Mwanamke mmoja aliyebebelea mtoto mgongoni kwa kutumia kanga anasoma maandishi yaliyoandaliwa na kuandikwa juu ya karatasi nyeupe na kubandikwa ubaoni.

Ndani ya darasa hili, kuna kundi la akina mama, akina baba na vijana walio kusanyika kutoka kazini, ili wapate mafunzo mazuri.

Wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi, wameketi katika sehemu ya darasa wakijadiliana na kusoma biblia iliyowekwa mezani.

Mwalimu wa jinsia ya kike ameinama, ili kumuelekeza vizuri mwanafunzi mmoja jinsi ya kutumia programu mbalimbali za kwenye kompyuta.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wachache, ikiwemo wanaume wawili kwa wanawake wawili. Wanafunzi hawa wamekusanyika kwa ajili ya kujisomea, ili kuongeza uwezo wao.

Kundi kubwa la watu wameketi katika sehemu yenye uwazi, kwa pamoja wanamsikiliza mtu aliyesiamma katikati yao akifundisha.

Watu wawili; mtu mzima mmoja mwanamke na kijana, wakiwa ndani ya ukumbi mkubwa ama darasa, wakifundisha ama kujadiliana na wenzao.

Wanawake wawili, mmoja mtu mzima sana na mwingine binti mdogo, wameketi katika sehemu ya darasa, wakiwa wanasoma vitabu vilivyo pangwa vizuri juu ya meza.

Ndani ya darasa ama ofisi kuna watu wazima wanawake walioketi na watu wengine wamesimama wakipita kuwaeleza na kuwafundisha juu ya mitandao ya simu.

Kundi la watu wengi, watu wazima kwa vijana, wameketi katika sehemu yenye uwazi, wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja, aliye simama katikati yao akifundisha.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la wanafunzi waliyoketi kwa utulivu wengine wakipiga makofi ya kumpongeza mwalimu anayefundisha mbele.

Mwanamke mmoja mtu mzima kiasi yupo ndani, ya darasa anandika juu ya daftari kwa kutumia kalamu aliyoishika kwa mkono wa kulia.

Mwanamke mmoja wa jamii ya kimaasai amesimama mbele ya ubao huku amevaa mavazi yake na tabasamu, akijisomea maneno yaliyoandikwa kwenye ubao mweusi.

Katika chumba kuna wanawake watatu mabinti wadogo wameketi huku wamevua barakoa, wakiwa wanasikiliza kile wanachoelekezwa na mtu aliekaa mbele yao.

Ndani ya darasa hili ama chumba, ama ofisi watu watatu wameketi wakiwa wanaelekezwa jinsi ya kufanya kazi kwa nidhamu na taaluma.

Ndani ya ukumbi ama chumba kuna makundi mawili ya wanafunzi watu wazima, yanayoandaa kazi zao za kujisomea kwa kubadilishana mawazo.

Ndani ya darasa hili kuna kinamama wakinababa na vijana, walioketi kwa utulivu na nidhamu kubwa. Wakisubiri kuanza kupewa elimu.

Ndani ya darasa lenye muundo wa kisasa kuna wanafunzi wa jioni watu wazima, waliotoka makazini. Wapo hapa kwa ajili ya kujiendeleza kielimu.

Katika sehemu ya ukumbi, kuna kundi la watu waliokaa kwenye meza ndefu iliyopambwa kwa kitambaa cha kijani wanaelimishana na kujadiliana kitu.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga hafifu sana, kuna kundi la wa seminari wakiwa wanafundishwa na mkuu wao jinsi ya kusoma maandiko.

Kundi la wanfunzi vijana waliovalia majoho yenye rangi nyeusi kama sherehe ya kuhitimu masomo yao ya watu wazima.

Watu wazima vijana wawili wamesimama katika sehemu ya wazi huku mmoja wao akishikilia kitabu akimsomea mwenzake yaliyoandikwa.

Watu watatu wameketi katika sehemu yenye uwazi wanawake wawili kwa mwanaume mmoja wakijadiliana na kupeana elimu na maarifa.

Ndani ya darasa hili lililotundikwa ramani, kuna wanawake wawili walio keti, wakiwa wanafundishana kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza.

Binti mmoja mdogo ameketi ndani ya darasa akiwa kavalia nguo nyekundu, anajisomea vitabu vilivyopangwa vizuri juu ya meza kuongeza maarifa.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima mwanaume huyu ambaye ni mwalimu anafundisha kundi la kina mama walioketi kwa mduara wakimsikiliza kwa umakini mkubwa.

Ndani ya darasa hili kuna kikundi cha kinamama wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mtu aliyepo mbele yao.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna binti mmoja mdogo, aliyevalia nguo nyekundu ameketi akiwa anajisomea madaftari juu ya meza.

Ndani ya darasa kuna vijana walio na umakini mkubwa sana, wanaandika vitu kadha wa kadha juu ya madaftri kwa kutumia kalamu za wino.

Watu watatu wote wajinsia ya kike, wameketi ndani ya darasa wakijadiliana vitu mbalimbali, huku nyuma yao kukiwa kuna ubao wenye rangi nyeusi.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la kina mama; waliovalia nguo za vitenge, wakiwa wanamsikiliza mwenzao mmoja, anayewafundisha kusoma na kuandika.

Kundi la watu wachache wameketi katika sehemu ya nje yenye uwazi ni vijana wakiwa wanajadiliana kuhusiana na mapito mbalimbali ili kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa hili kubwa ama ukumbi, utumikao na wanafunzi watu wazima kwa vijana kufundiswa ama kupewa semina ya vitu mbalimbali.

Mwanamke mmoja yupo ndani ya maktaba anachagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyopangwa vizuri, huku akiwa tayari kwa ajili ya kusoma.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba ama darasa kubwa, wakiwa wanajiandaa kuwasilisha kazi yao, ili kuelimishana na kuongezeana maarifa.

Ndani ya mgahawa huu wenye mwanga wa kutosha, watu mbalimbali wengine wamekaa kimakundi wakiwa wanafundishana na kuongezeana maarifa mbalimbali.

Ndani ya darasa lililopakwa rangi ya njano, kundi la wanafunzi vijana kwa watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu, wakiwa wanafanya kazi zao.

Ndani ya chumba hiki kinacho tumika kuhifadhia na kufundishia kompyuta, wanawake watatu wameketi wakiwa wanamsikiliza mwalimu.

Ndani ya darasa hili chakavu kuna kundi la watu ambao ni wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wameketi kwa utulivu wakisikiliza wanacho fundishwa na mwalimu.

Mwanamke mmoja anayejifunza kusoma na kuandika, katika umri mkubwa; yupo ubaoni akitumia chaki kuandika maneno machache kwa usimamizi wa mwalimu.

Kundi la watu wachache limeketi katika sehemu ya nje, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali vya msingi vitakavyowasaidia kwenye jamii.

Ndani ya chumba hiki, kuna mkutano wa kueliminishana unaendelea na hapa ni wanawake watatu wanaosikiliza kwa usikivu yale wanayofundishwa .

Ndani ya ukumbi huu mkubwa, kuna wanafunzi watu wazima wanaopokea elimu isiyo rasmi, wakiwa wameinama, wakiandika yale ambayo wamefundishwa na mwalimu.

Ndani ya darasa hili lenye vioo vikubwa kuna makundi ya wanafunzi watu wazima, walioketi wakiwa wanaandaa kazi zao kwa ajili ya kuwasilisha.

Watu hawa watatu wapo katika chumba cha kufundishia jinsi ya kutumia kompyuta, huku mwalimu wa jinsia ya kike akiwa amesimama kusimamia.

Katika maktaba ndogo kuna wanawake wawili mmoja akiwa anamuelekeza mwenzake, jinsi ya kusoma kitabu alichokishikilia mikononi mwake.

Mwanafunzi wa biashara mmoja akiwa kwenye semina amenyoosha mkono huku wenzake nyuma wakiwa wanafurahia mafundisho haya ya biashara.

Ndani ya darasa hili, kuna makundi mawili tofauti. Huku kundi moja wakiwa wanajadiliana na jingine wameketi, wakijisomea kwa kutumia kompyuta.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi watatu wa jinsia ya kike, wamesimama huku mikononi mwao wameshikilia vitabu na makaratasi yaliyochorwa ramani.

Kijana mmoja ambaye ni mtaalamu wa kompyuta, yupo na wanafunzi wake ndani ya chumba kikubwa, kinachotumika kuwafundishia programu za kompyuta.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wamesimama kwa mstari ndani ya ukumbi uliopakwa rangi za kupendeza, kila mmoja akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu masomo yake.

Katika chumba ama ofisi, kuna watu watatu ikiwemo wanawake wawili, wakimsikiliza mwanaume mmoja ambaye ni mwalimu, akiwa anawaonyesha kwa vitendo.

Vijana wawili wameketi katika sehemu ya darasa wanajisomea kwa kujadiliana kwa kutumia kitabu kimoja kikubwa kilichopangwa vizuri.

Vijana watatu wameketi katika sehemu ya darasa wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali, ili kusaidiana na kuongezeana uelewa wa masomo.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume, wameketi na kwa pamoja wanasikiliza mwalimu aliyesimama imara nyuma yao.

Mwanamke mmoja amekaa katika sehemu yenye uwazi, anasoma kitabu kilichochorwa michoro kinachomsaidia kuelewa herufi na namba zilizopo kwenye kitabu.

Mwalimu wa jinsia ya kiume, akiwa anatoa elimu isiyo rasmi ya jinsi ya kufuma mpira wa makaratasi, kwa kutumia kamba na mifuko aliyoshika.

Ndani ya darasa hili wanafunzi watu wazima, wameketi kwa utulivu mkubwa kwa pamoja wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Katika sehemu ya chumba kikubwa chenye madirisha yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha, makundi ya wanafunzi watu wazima, wakijadiliana vitu kadha wa kadha.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa somo la kilimo amesimama katikati ya mimea ya rangi ya kijani kibichi, akiwa anafundisha wanafunzi watu wazima pembeni yake.

Kijana mmoja ameketi ndani ya darasa akiwa anatafakari na kukumbuka yale ambayo mwalimu amekwisha elekeza, ili aweze kutatua shida zake.

Kundi dogo la watawa walioketi kwa mduara katika sehemu ya chumba, wakiwa wanaelekezana na kufundishana maandiko ya mwenyezi Mungu.

Wanafunzi watatu wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume, wapo ndani ya darasa wakifundishana na kushangaa kompyuta mpakato.

Mwalimu wa somo la kilimo amesimama mbele ya wanafunzi wake akiwa anawaelekeza jinsi kilimo kinavyofanya kazi na jinsi ya kuongeza mazao.

Kundi la kina mama waliobeba watoto wao, wameketi kwa utulivu chini ya hema. Wakiwa wanamsikiliza mtaalamu wa afya ambaye pia anawapa elimu ya malezi.

Ndani ya darasa hili ama ukumbi unaotumika kwa wanafunzi watu wazima kujisomea kuna kundi la watu hawa wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume.

Ndani ya darasa hili lililopambwa vizuri kwa rangi ya bluu, kuna kundi dogo la vijana wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali kwa ajili ya kuongezeana maarifa kwenye elimu.

Ndani ya darasa hili dogo, kuna kundi la watu watatu walioketi kwa utulivu wakiwa wanaangalia kompyuta mpakato inavyofanya kazi.

Katika sehemu ya chumba, kundi la wanafunzi wamekusanyika kumzunguka mwalimu wa jinsia ya kiume, aliye inama akiwa anafundisha mezani.

Ndani ya darasa hili ambapo mwalimu wa kiume amesimama imara nyuma ya wanafunzi wake, walioketi kwa furaha juu ya meza na viti vya mbao.

Ndani ya darasa hili kubwa, kuna makundi mawili ya wanafunzi watu wazima wa rika tofauti wameketi wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali.

Ndani ya hili darasa, kuna wanafunzi watoto na vijana wa kike, wanaojifunza jinsi ya kushona nguo kwa kutumia uzi na sindano ya mkono.

Ndani ya darasa hili dogo kuna wanafunzi wanne watu wazima, wote wameketi kwa utulivu mkubwa wakiwa wanasubiria mwalimu aingie.

Mwanaume mmoja mwalimu, ameketi kwa utulivu akiwa anawaelekeza wanafunzi wake vijana wadogo, jinsi ya mambo mbalimbali na kufikiria, ili kuongeza maarifa.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa, kuna kundi la wanafunzi vijana kwa watu wazima wa jinsia zote wameketi na wengine wakipiga makofi kupongeza.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, mwalimu wa jinsia ya kike ameinama juu ya meza akiwa anawafundisha wanafunzi watatu jinsi ya kusoma.

Ndani ya darasa hili dogo lenye madirisha makubwa, mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya darasa hili akifundisha wanafunzi hawa watu wazima.

Wanafunzi watatu wakiwa ndani ya chumba kidogo, wakitumia kompyuta mpakato kujifunzia na kuongeza maarifa mbalimbali yatakayowasaidia.

Katika sehemu moja wapo ya chumba, mwanamke mmoja anawaelezea wenzake, jinsi kifaa alichokishikilia mkononi mwake, kinavyotakiwa kupangwa na kufanya kazi.

Katika mwendelezo wa kuhudumia na kuwapa elimu watu wenye ulemavu, mwalimu akiwa mbele yao, anatoa elimu isiyo rasmi ili kuwasaidia.

Katika sehemu ya mgahawa iliyowazi kuna makundi ya watu walioketi, wakiwa wanajisomea na wengine wanajadiliana kwa furaha.

Katika muelendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima isio rasmi, kundi hili la watu wazima wa rika tofauti na wa jinsia ya kike na kiume wameketi wakifanya mtihani.

Katika darasa hili dogo kuna watu watatu wako wakitumia kompyuta mpakato iliyowekwa mezani, wanatumia kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali.

Ndani ya ukumbi huu ama darasa, watu wamesimama wakimwangalia mmoja wao akiwa anaandika jambo kwenye karatasi kubwa jeupe lililopo mezani.

Ndani ya chumba hiki kinachomilikiwa na mafundi cherehani wawili wamejitolea kuwafundisha mabinti hawa wadogo jinsi ya kushona nguo kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa hili, kuna mwanamke mmoja mtu mzima aliyeketi akiwa anafanya kazi yake kwa kutumia penseli na daftari.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu linatomika kama maabara kwa ajili ya wanafunzi wanaopenda kujifunza masomo ya sayansi.

Mwalimu mmoja mtu mzima kiasi ameinama, huku akiandika vitu kadhaa kwenye karatasi kubwa nyeupe huku wanafunzi wakijifunza kwa umakini.

Kundi la watu wameketi katika sehemu ya nje chini ya vivuli vya miti, wamekaa wakimsikiliza mtu aliyesimama katikati yao akiwaelimisha kwenye umuhimu wa kutunza mazingira.

Mwanamke huyu anajifunza kusoma kupitia kitabu kilichopo mezani, akiwa anawekeza juhudi zake ili aweze kujua kusoma na kuandika.

Kundi dogo lla mabinti wa kike wameketi kwa utulivu ndani ya chumba kikubwa, wakiwa wanajifunza jinsi ya kutumia sindano na uzi.

Binti mmoja mdogo, anawafundisha watu waliomzunguka jinsi ya kutumia kompyuta mpakato, na programu zake zilizopo ndani.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi walioketi huku wakimsikiliza kijana mdogo, aliyekaa katikati yao akifundisha kutumia kifaa maalumu.

Wanafunzi wa somo la kilimo; vijana waliokalia viti vya plastiki, wakimsikiliza mtaalamu wa kilimo ambaye pia ni mwalimu wao, akiwa anawafundisha.

Vijana wa jinsia ya kiume wapo katika sehemu ndogo ya chumba, kwa furaha wanajifunza picha zilizoandikwa juu ya karatasi.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, wanafunzi wa jinsia ya kike wamesimama huku kila mmoja ameshika karatasi iliyochorwa ramani ya Afrika.

Wanafunzi watu wazima wa elimu isio rasmi wameketi wakitazama ubao wenye rangi nyeupe wakiwa wanasubiri mwalimu apate kuingia na kufundisha.

Watu wengi wameketi chini ya vivuli vya miti, katika sehemu iliyo wazi kwa pamoja wanaelimishwa na mtu juu ya utunzaji wa mazingira.

Wanafunzi wakiwa wanasimamiwa na mwalimu kila mmoja akipata nafasi ya kuandika alichoelewa juu ya karatasi kubwa jeupe lililopo mezani.

Ndani ya darasa hili linalotumika kama sehemu ama chumba cha kuwafundishia watu programu mbalimbali za komyuta; watu wazima wameketi wakiwa wanajifunza.

Ndani ya darasa hili linalotumika kutoa mafunzo ya vitendo, kuna kundi la vijana waliovalia sare, wanatengeneza vifaa vya kisasa vinavyotumia umeme.

Wanawake watatu wameketi ndani ya darasa kwa furaha kubwa wanashirikiana kwa pamoja kujibu maswali yaliyoandaliwa.

Ndani ya darasa hili, kuna kundi la watu vijana kwa watu wazima, wanapiga makofi kumpongeza mwalimu aliyetoka kuwafundisha mbele.

Mwalimu mmoja amesimama akiwa anafundisha kikundi cha wanafunzi watoto kwa watu wazima, waliyoketi ndani ya darasa dogo kupokea elimu isiyo rasmi.

Mwalimu huyu anatumika kutoa elimu isiyo rasmi, na kufundisha wanafunzi jinsi ya kutengeneza mpira wa kitamaduni kwa kutumia mifuko na karatasi alizozishikilia.

Ndani ya chumba ama darasa, mwalimu wa kike aliketi akiwa anawaelekeza watu wazima jinsi ya kutumia programu kwenye kompyuta mpakato.

Katika sehemu ya wazi, kuna kundi la watu wa jamii moja waliovalia nguo za bluu. Wameketi sehemu ya nje wakifundishwa mambo mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wanatabasamu baada ya kupokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama pembeni mwao akifurahia.

Ndani ya chumba cha kufundishia somo la kompyuta, mwalimu anamwelekeza kwa ukaribu mkubwa mwanamke aliyeketi kwa ajili ya kujifunza.

Ndani ya ukumbi huu kuna viti vimepangwa vizuri na vimekaliwa na wanafunzi, watoto kwa watu wazima wanaofundishwa juu ya maandiko ya Mungu.

Mwanamke ambaye pia ni mwalimu na mkulima wa kilimo, amesimama katikati ya shamba la mboga za majani akiwa anawafundisha wenzake.

Wahitimu wa masomo ya watu wazima wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, pamoja na familia zao huku mmoja wao akipokea cheti cha kuhitimu kutoka kwa mgeni rasmi.

Ndani ya sehemu ya darasa, kuna watu walioketi kwa pamoja wanajadiliana kuhusu vitu mbalimbali kwa kutumia kifaa cha kisasa.

Kundi la watawa wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa katika chumba chenye mwanga hafifu, wakiwa wanamsikiliza mzee mmoja akiwafundisha maandiko.

Kundi la watu walioketi katika sehemu kubwa yenye uwazi, kwa pamoja wanamsikiliza mtu aliyesimama katikati yao akiwa anawapa maarifa.

Ndani ya darasa hili, mwalimu aliyevalia nguo nyeusi amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha kutumia vitabu walivyovishika.

Ndani ya darasa hili wanafunzi wanajisomea, huku mwingine akimsikiliza mtu aliye simama. Wanafunzi hawa ni wanapokea elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kike wamesimama katikati ya ukumbi mkubwa uanaotumika kama darasa. Kila mmoja akiwa ameshikilia ramani mkononi.

Ndani ya chumba hiki kuna watu jamii ya kiislamu wamekaa na wengine wamesimama wanafundishana maandiko ili kuongeza imani zao.

Ndani ya darasa linalotumika pia kama maktaba kuna kundi la wanafunzi watoto kwa vijana, wameketi wanamsikiliza mwalimu aliyevalia nguo nyeusi.

Kundi la wanafunzi vijana, wameketi kwa utulivu kwa pamoja wamekaa kwa mduara, wakiwa wanajadiliana na kuongezeana elimu na uwezo wa kuelewa.

Wanafunzi wa elimu ya kilimo, wameketi pembezoni mwa shamba la mahindi, juu ya viti vya plastiki wakiwa wanamsikiliza msimamizi wao.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba kimoja wanajadili kwa utulivu na furaha vitu vilivyoandikwa kwenye karatasi nyeupe ukutani.

Mwalimu anawasimamia wanafunzi wake, ikiwemo kijana mmoja aliyeinama, akiwa anaandika maelezo juu ya karatasi yenye rangi nyeupe.

Ndani ya hili darasa kubwa kuna meza ndefu iliyopangwa mbele, huku walimu wakiwa wameketi wakifanya majadiliano mbalimbali.

Mtu mmoja mtu mzima ameketi kwa utulivu akiwa anaandika maneno mbalimbali, kwa kutumia kalamu aliyoishikilia mkononi mwake.

Wakulima waliovalishwa makoti ya rangi ya bluu wakiwa wameketi juu ya viti vya plastiki kwa pamoja wakimwangalia mwenzao akiwa anaandika.

Kundi la wanafunzi waliovalia nguo zinazofanana. Watu wazima hawa ni wakulima na wanapata elimu kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa hili kubwa ama ukumbi, kuna kundi la wanafunzi ambao wameketi vijana kwa watoto wakiwa wanaelekezana.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama anajitolea kufundisha watu wazima kwenye jamii yake, masomo mbalimbali muhimu ikiwemo ujasiriamali.

Makundi ya wakulima, walio valia nguo za bluu wameketi kwenye viti, wakiwa wanafundishwa jinsi ya kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la vijana wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu mkubwa na ukimya huku mwalimu wao wa jinsia ya kiume akiwa amesimama nyuma.

Vijana wanne wamesimama katika sehemu yenye uwazi, wakipata mafunzo yasiyo rasmi bali ya vitendo yanayowasaidia kutengeneza vifaa vya umeme.

Katika sehemu ya wazi iliyo ezekwa kwa bati imara, kuna mitihani inayo endelea ili kuwapima uwezo wanafunzi hawa, walio keti juu ya madawati.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa, uliobeba watu wazima kwa watoto, wameketi kwa utulivu juu ya viti vyeupe vya plastiki, wakiwa wanamsikiliza anayefundisha.

Ndani ya darasa hili dogo kuna kundi la watu wachache walioketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza na kusoma kilichoandikwa ubaoni.

Mwanamke mmoja ambaye ni mwanafunzi amenyoosha mkono, kujibu swali aliloulizwa na mwalimu ndani ya darasa hili maalumu kwaajili ya elimu ya watu wazima.

Katika ukumbi unao tumika kwa watu wazima kuelimishana na kuongezeana maarifa, kuna makundi madogo madogo ya watu wazima hawa, wanao andaa kazi zao kwa ajili ya kuziwasilisha.

Ndani ya chumba kinachotumika kuwafundisha watu wazima mida ya jioni jinsi ya kutumia kompyuta kumejaa watu wazima wa jinsia ya kike na kiume.

Katika ukumbi kuna kundi la watu wazima ambao ni walemavu. Wakiwa wamekusanywa kwa pamoja ili kuelimishwa jinsi ya kutatua matatizo yao mbalimbali.

Ndani ya chumba hiki kikubwa kuna kundi la wanafunzi wanaofanya mafunzo ya vitendo kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo mezani.

Mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama akiwa anatoa elimu kwa watu wazima wawili wanawake, walioketi juu ya madawati ya mbao mbele kabisa ya darasa.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa kuna makundi mawili ya wanafunzi ambao wamejumuika siku ya jumamosi, ili kujadiliana vitu mbalimbali.

Ndani ya ofisi hii kuna watu watatu (wanawake wawili na mwanamume mmoja) anayewaelekeza jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa hili dogo kuna kundi la watu wazima waliokusanyika kwa ajili ya kujifunza, kujua kusoma na kuandika; ili kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga mweupe, kundi la kina mama waliobeba watoto wao. Wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mtaalamu wa afya.

Ndani ya darasa hili ama ukumbi, watu wazima wachache wamekusanyika wakiwa wanajadiliana ili kuongeza maarifa ya kutatua changamoto zao.

Mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu wakujitolea kwaajili ya kuwapa elimu vijana isiyorasmi anapita katikati yao akiwa anawasomea kitabu.

Ndani ya darasa ama chumba kikubwa kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike, walioketi wakisikiliza kinachofundishwa mbele yao.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya darasa, akiwa anawaelekeza wanafunzi wake watu wazima, walioketi kwa utulivu.

Ndani ya ukumbi huu wenye mwanga hafifu kuna kundi la wanafunzi watu wazima wanaopata elimu juu ya biashara, huku mmoja kanyoosha mkono.

Katika sehemu ya wazi kuna kundi kubwa la wanafunzi vijana, ambao wanafanya mitihani kwa utulivu na ukimya, kila mmoja akiwa amekalia dawati la mbao.

Katika sehemu ya uwazi kuna kundi la watu wameketi wakubwa kwa wadogo juu ya mkeka wakiwa wanaandika yanayofundishwa na mwalimu aliyesimama kandokando yao.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha mtu mmoja amesimama, akielezea kile ambacho angependa kueleweshwa na walimu waliopo mbele.

Ndani ya chumba kinachotumika na jamii hii ya kiislamu, ili kukusanyika na kuanza kujifunza kujua dini yao na kusoma maandiko.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi ya njano kuna makundi ya wanafunzi walioketi kwa pamoja, wanasikiliza na kukumbuka kile ambacho walifundishwa.

Watu watano wameketi ndani ya darasa dogo, kwa pamoja wakiwa wanamsubiri mwalimu aweze kuingia na kuanza kuwafundisha.

Katika eneo la wazi linalofanana kama soko, kuna mafundi cherehani wawili wa jinsia ya kike wanamuelekeza mwanafunzi mmoja jinsi ya kutumia mashine hii ya kisasa.

Katika sehemu ya wazi, kuna kina mama wawili mafundi cherehani, wanamfundisha binti mdogo jinsi ya kutumia mashine hizi za kisasa za kushonea nguo.

Wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi, wameketi katika sehemu ya chumba, wakiwa wanajadiliana maandiko yaliyoandikwa kwenye Biblia iliyo mezani.

Kundi la watu waliovalia sare wameketi katika sehemu yenye uwazi, wakisikiliza anachofundisha mtu mmoja aliyesimama mbele yao.

Mabinti wawili wanafurahia, baada ya kujua rasmi jinsi ya kutumia programu zinazopatikana kwenye kompyuta mpakato kwa usimamizi wa mwalimu wa kiume.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna vijana, watu wazima na watoto; wamesimama wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa hili, mwalimu wa jinsia ya kike mtaalamu wa somo la komputa, anawasimamia wanafunzi wake walio keti wanaopenda kujifunza.

Katika sehemu ya chumba, kuna kundi dogo la wanafamilia, waliojumuika na kuelezeana mambo mbalimbali ili kuimarisha nidhamu na ushirikiano.

Viti vingi vya plastiki vimekaliwa na kundi la watu, watu wazima kwa watoto, wakijumuika kwa ajili ya kupewa elimu juu ya ujasiriamali.

Ndani ya darasa kuna watu wanne, vijana wanaofurahia mdahalo wao, wakijadiliana vitu wanavyovisoma juu ya karatasi nyeupe iliyobandikwa ukutani.

Ndani ya darasa kuna wanaume wawili vijana, wakiwa wana andaa wasilisho lao la elimu kwa kutumia karatasi kubwa jeupe na kalamu ya wino mwingi.

Wanafunzi wameketi wakiwa wanafanya mitihani yao kwa utulivu mkubwa kwa kutumia kalamu na makaratasi ya mitihani ya kujipimia juu ya meza.

Vijana wanaopenda elimu wamejitenga katika sehemu ya ukumbi, kwa pamoja wanajadiliana na kubadilishana maarifa ili kuongezeana uwezo wa kusoma.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa uliopakwa rangi safi watu wazima wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaandika yale ambayo wanaambiwa.

Ndani ya darasa hili linalotumika kwa wanafunzi watu wazima kujisomea mida ya jioni, mwalimu jinsia ya kike anawafundisha vijana hao.

Mwanamke huyu ameketi katika sehemu yenye uwazi, huku akijisomea kitabu kinacho msaidia kujua kusoma namba na herufi, kwa msaada wa midoli.

Mwalimu mmoja ambaye amejitolea kufundisha watu katika jamii yake, ambao walikosa nafasi ya kusoma, anawapa elimu isiyo rasmi darasani humo.

Wanawake wawili wameketi katika sehemu ya darasa, wanafurahia kuendelea kujifunza na kuongeza wigo mpana wa akili zao hata kwenye umri mkubwa.

Ndani ya hili darasa lililo pambwa kwa rangi nzuri za kupendeza za bluu, kukiwa na wanafunzi vijana walio jitolea kujadiliana matatizo kwenye jamii.

Ndani ya chumba kinachotumika kufundishia masomo ya kompyuta, kuna kundi la watu walioketi na wengine wakiinama, wakiwa wanajifunza.

Katika ukumbi mdogo ndani ya nyumba, kundi la watu wamekalia viti vya plastiki vya bluu, wakiwa wanawasilisha walichojifunza baada ya kikao.

Ndani ya darasa hili kubwa lenye madirisha yanayopitisha mwanga na hewa safi, kuna makundi mbalimbali. Likiwemo hili moja lililowasilisha kazi yake juu ya karatasi kubwa jeupe.

Ndani ya chumba hiki kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, kuna wanafunzi waliovalia sare; vijana wadogo wakipata mafunzo ya ufundi stadi.

Ndani ya darasa hili, kuna kundi la vijana watanashati walioketi wakiwa wanafanya kazi zao kwa ukimya na utulivu mkubwa.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanawake watu wazima na mabinti wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi, itakayoweza kutatua changamoto zao.

Mwanafunzi mmoja muhitimu wa masomo akiwa anapokea cheti kutoka kwa mgeni rasmi katika kipindi cha mahafali.

Kundi la watu wameketi katika sehemu ya nje juu ya mkeka katikati ya majengo mawili. Kwa pamoja wanamskiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele.

Ndani ya ukumbi huu ama darasa, watu mbalimbali wamekusanyika wenye uwezo na maarifa tofauti; wameketi kimakundi ili kubadilishana maarifa.

Mwanamke mmoja anamwelekeza binti aliyeshika kitabu jinsi ya kusoma maneno magumu anayokumbana nayo kwenye kitabu hiki.

Picha ya pamoja ya watu waliofaulu masomo ya watu wazima, wakiwa wamevalia majoho huku mikononi mwao wameshikilia tuzo.

Ndani ya ukumbi wa madarasa kuna watu wamekaa katika makundi mawili tofauti. Watu hawa ni vijana na watoto wadogo wakiwa wanajadiliana na kufundishana.

Wanafunzi hawa mabinti wadogo, wamekusanyika na wamesimama kwa pamoja, huku kila mmoja mkononi mwake kashikilia kipande cha karatasi kilichochorwa ramani.

Ndani ya ukumbi ama darasa kubwa linalotumika kutolea elimu kwa watu wazima, mwanamke mmoja amenyoosha mkono kana kwamba angependa kuuliza swali.

Ndani ya darasa hili dogo linalotumika kama maabara, kuna watu wa jamii tofauti na jinsia ya kike na kiume wanaopenda kujifunza sayansi.

Ndani ya darasa hili mwalimu amesimama akijitolea kutoa elimu isiyo rasmi, kusaidia vijana hawa wapate kupata elimu na maarifa ili kuongeza uwezo.

Ndani ya darasa hili kubwa lililojaa wanafunzi wengi wakiwa wameketi juu ya madawati yao, kwa pamoja wanaandika vitu tofauti.

Ndani ya darasa hili kuna viti vingi vya plastiki nyeupe, huku kundi la wazazi na watoto, wakijumuika kupokea elimu isiyo rasmi juu ya malezi ya watoto.

Mwanamke mmoja mtu mzima, ameketi ndani ya darasa na kwa furaha na majivuno, anaonesha cheti chake cha kuhitimu masomo ya utu uzima.

Mabinti wanne wamesimama katikati mwa darasa huku mikononi mwao wameshikilia makaratasi yaliyochorwa ramani pamoja na rangi ya kupendeza.

Mwalimu anamsimamia kijana mmoja akiwa amezungukwa na vijana wengine anayeandika kazi yake juu ya karatasi lenye rangi nyeupe kwa kutumia kalamu ya wino mwingi.

Ndani ya chumba hiki kitumikacho na makundi mbalimbali ya wanafunzi watu wazima, kujisomea mida ya usiku. Kuna makundi mawili, wengine wakijadiliana na wengine wakitumia kompyuta.

Mwanamke mmoja ameketi katika sehemu karibia na shamba. Anajifunza kusoma kwa kutumia kitabu cha watoto alichokiweka juu ya dawati.

Ndani ya darasa hili kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu, wakiwa wanafanya mitihani yao.

Kundi la watu wameketi katika sehemu yenye uwazi, watu hawa watatu ni wanafunzi ila wanajadiliana nje ya masaa ya shule ili kuongezeana uwezo.

Ndani ya chumba hiki, kuna kundi la wanawake walioketi na mwingine kasimama, wakiwa wanaelekezwa na wataalamu wa huduma ya simu.

Watu watatu vijana ambao wamekusanyika, wanajifunza jinsi ya kutumia programu za kompyuta mpakato. Kwa msaada mkubwa wa mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama pembeni.

Watu wanne vijana wamesimama karibia na bahari, wakiwa wanatengeneza vifaa vya umeme kwa kupitia vifaa vya kisasa vilivyopo mezani.

Ndani ya ukumbi mkubwa ambao hutumika kwa ajili ya semina na kueliminishana, kuna makundi ya watu wakiwa wanaandaa uwasilishaji wa kazi zao.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anauliza maswali kwa walimu walioketi mbele, waliokuwa wanawafundisha jinsi ya ujasilia mali.

Ndani ya ukumbi ama darasa, kuna makundi mawili ya wanafunzi walioketi, wakiwa wanajadiliana na kubadilishana mawazo kuongeza ujuzi.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wameketi ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu juu ya rafu zake wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato.

Mtu mmoja ameshikilia karatasi nyeupe iliyowasilisha kazi yake wanayoifanya pamoja na kundi hili, kabla ya kwenda kuiwasilisha mbele ya darasa zima.

Ndani ya darasa, mwanamama mmoja ameshikilia karatasi ambacho ni cheti cha kuhitimu masomo yake ya watu wazima, akifurahia baada ya kuwekeza juhudi,

Mwanamke mmoja akiwa amebeba mtoto wake mgongoni kwa kutumia kanga, anasoma maneno yaliyo andikwa juu ya karatasi jeupe, lililo bandikwa ubaoni.

Ndani ya darasa majira ya usiku kukiwa na mwanga hafifu, kuna wanafunzi watu wazima, kwa pamoja na nidhamu wanamsikiliza mwalimu wa kike.

Kijana wa jinsia ya kiume mtanashati, ameketi akiwa anawaelekeza wanafunzi wawili wa jinsia ya kike jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani.

Wanawake watatu wameketi ndani ya darasa, wanafanya mitihani yao kwa kutumia penseli, walizozishika mkononi kama kipimo cha uelewa.

Kundi kubwa la wanakijiji wa kike na wa kiume wameketi katika sehemu yenye miti mingi, kwa pamoja wakielimishwa juu ya kutunza mazingira.

Ndani ya darasa hili kuna wakina mama wanaotokea jamii za kimasai, wameketi kwa utulivu wakipokea elimu isiyo rasmi ya watu wazima, inawafundisha kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa kuna wanaume wawili wakiwa wameketi huku wamevalia nguo nyeusi, wanajadiliana maandiko yaliyoandikwa kwenye biblia iliyo juu ya meza.

Binti huyu aliyevaa nguo nyeusi, anapenda kusoma na hivyo yumo ndani ya maktaba akitafuta kitabu kitakachompendeza kutoka kwenye rafu.

Mwalimu ambaye amejitolea kufundisha watu wazima, waliopo katika jamii yake kujua kusoma na kuandika. Ili kuwaongezea maarifa na kutatua shida zao.

Kundi la vijana wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi ndani ya darasa hili, lenye ubao mweupe wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliye simama mbele.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa kuna kundi la wanafunzi wakubwa kwa watoto wanamsikiliza mwalimu anayetoa elimu isiyo rasmi akipita katikati yao.

Katika sehemu ya wazi, kuna mwalimu mmoja wa kiume anafundisha wanafunzi vijana kwa kujitolea, walioketi chini hawajui kusoma.

Wanafunzi waliohitimu masomo yao; vijana wa jinsia ya kike na kiume, wamevalia majoho baada ya kumaliza mtaala wa elimu wa watu wazima.

Mwalimu mtu mzima wa jinsia ya kiume, amekaa kwa ukaribu na vijana wake, akiwa anawafundisha kitu ndani ya darasa dogo.

Ndani ya darasa lililopambwa kwa mwanga wa kupendeza, na rangi ya buluu bahari kuna kundi la wanafunzi wakiwa wanajisomea.

Mwalimu aliyejitolea kuelimisha vijana na watu wazima kwenye jamii yake ambao hawakupata nafasi ya kusoma, anawasimamia wakina mama wawili ili waweze kuelewa.

Vijana wanne wamesimama katika sehemu yenye uwazi, wanapata mafunzo ya vitendo ya kutengeneza vifaa vya umeme kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa hili linalotumika pia kama maktaba wanafunzi wamekaa wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia nguo nyeusi.

Katika sehemu ya chumba ama nyumba, watu watatu wameketi; wawili wanaume na mwanamke mmoja, anayewaelekeza kifaa alichoshika mkononi kinavyofanya kazi.

Ndani ya chumba kimojawapo, kinachopatikana ndani ya nyumba hii, kundi la watu walio valia mavazi ya kiislamu, wameketi wakiwa wanajadiliana.

Wanafunzi wa somo la kilimo, wamekalia viti vya plastiki katika shamba la mahindi wakiwa na mwalimu wao aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa kuna watu ambao ni vijana kwa watu wazima, wengine wamesimama na wengine wameketi, wakiwa wanajifunza jinsi ya kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya ukumbi huu, wanafunzi wamegawanyika kwa makundi mawiliX, wanafunzi hawa ni vijana kwa watoto wa jinsia zote, za kike na kiume.

Ndani ya chumba ama ukumbi, kuna kundi la watu wa jamii ya kiislamu; wakiwa wameketi kwa kuzunguka meza, wanamsikiliza mtu mmoja katikati yao.

Wakina mama waliobeba watoto wao wameketi ndani ya ukumbi mdogo, wakiwa wanafundishwa na mtoa huduma wa afya jinsi ya malezi.

Watu wazima wa jamii ya kimasai, waliokusanyika kupata elimu isiyo rasmi; inayowasaidia kujua kusoma na kuandika kwa lugha fasaha.

Wanawake watu wazima wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu mbele.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa, kuna kundi la watu walio keti kwa utulivu kwa pamoja, wanasubiria mwalimu aingie na kuwapa semina.

Komputa nyingi za zamani zikiwa zinatumika na wanafunzi hawa watu wazima wanaojifunza kutumia kompyuta kwa ajili ya kutatua shida zao.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume, amekaa akiwa anafikiria nini cha kujibu kwenye jaribio la mtihani liliyowekwa vizuri juu yake kupima uelewa.

Kundi la wanafunzi watu wazima, vijana na watoto wameketi ndani ya chumba kinachotumika kama darasa wakiwa wanafundishwa.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la vijana wamesimama, wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa mbalimbali vinavyotumia umeme.

Kila mwanafunzi mtu mzima ameketi kwa utulivu mkubwa. Wanaandika vitu flani juu ya madaftari yaliyopo kwenye madawati ya mbao.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama nyuma ya darasa, akiwa anawasimamia wanafunzi wake vijana wa jinsia ya kike na kiume walioketi.

Ndani ya darasa la kisasa lenye madawati yanayovutia, kuna wanafunzi wanaopekea elimu isiyo rasmi wameketi kwa utulivu juu ya viti vyeusi.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi walioketi kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu aliesimama mbele ya ubao mweusi akiwa anafundisha.

Ndani ya darasa hili lenye rangi na njano, watu wameketi kwa ukimya mkubwa wakiwa wanafundishwa na binti wa kike aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa ama chumba kinachotumika kuhifadhi kompyuta na kuwafundishia watu wazima ambao wangependa kujifunza. Mwalimu wa jinsia ya kike anasimamia wanafunzi watatu.

Ndani ya ukumbi huu kuna kundi dogo la wakina mama waliobebelea watoto wao Kwa pamoja wanamsikiliza mtaalamu wa afya ya malezi aliyepo mbele yao.

Kundi la vijana wameketi ndani ya darasa, kila mmoja akiwa ameinama akiandika yale ambayo angependa kuyakumbuka baadae.

Ndani ya darasa hili, kuna wanafunzi watatu wa jinsia ya kike wameketi, huku mwalimu amesimama akiwa anapitia kazi zao.

Ndani ya ukumbi huu, watu walipo keti wakiwa wanafanya mitihani kwa ajili ya kujipima uwezo. Wanafunzi hawa ni watu wazima wanaopokea elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa hili chakavu kuna kundi dogo la wanafunzi wa kike waliojiinamia wakiwa wanafanya mtihani kupitia karatasi.

Ndani ya chumba hiki kinachotumika kama darasa kwa watu wazima wanaojifunza mida ya jioni, kuna kundi la wanafunzi hao walioketi kwa utulivu.

Watu watatu, ikiwemo vijana wawili na mwalimu mmoja mzee, wapo ndani ya chumba. Huku mwalimu akiwa anaandika maneno mbalimbali, juu ya karatasi jeupe.

Wanawake wawili watu wazima, na binti mmoja mdogo, wameketi katika sehemu ya darasa, wakiwa wanajadiliana jambo na nyuma yao kuna ubao mweusi.

Kundi la kinamama wameketi kwa utulivu ndani ya hema, huku kila mmoja wao akiwa amebeba mtoto. Wanamsikiliza mtoa huduma wa afya akiwa anawaelimisha.

Vijana wawili wapo ndani ya darasa wanaandaa kazi yao, ili waendelee kuiwasilisha mbele ya darasa linalo watazama ili wapate elimu.

Ndani ya darasa hili chakavu, kuna kikundi cha wanafunzi wameketi kwa utulivu. Wanafunzi hawa ni watu wazima, wakipokea elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna makundi ya wanafunzi watu wazima, mida ya jioni wengine wameketi na wengine wamesimama, wakijisomea kupitia kompyuta.

Ndani ya darasa hili ama ukumbi kuna, kundi ndogo la wakina mama waliobebelea watoto wao. Kwa pamoja wanamsikiliza mtoa huduma na mtaalamu wa malezi anacho wafundisha.

Mwanaume mtu mzima alievalia miwani, ameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Akiwa na wenzake wanaomskiliza mwalimu akifundisha mbele.

Ndani ya darasa hili linalohusika na kutoa elimu kwa watu wazima, kuna kundi la watu wa rika tofauti na jinsia kike na kiume wakiwa wameketi.

Watu wawili wa jinsia ya kike wamefurahia, baada ya kujua kutumia programu za kompyuta mpakato kwa msaada wa mwalimu wa kiume aliyesimama pembeni.

Mabinti wanne wamesimama ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kama darasa, kila mmoja wao akiwa ameshikilia ramani mkononi mwake.

Wanawake watatu wakiwa wameshikilia penseli, kwa pamoja wanajifunza maneno na vitu vilivyoandikwa kwenye vitabu vinavyopatikana juu ya meza zao.

Darasa lililopakwa rangi nzuri ya bluu na nyeupe, likiwa na wanafunzi watatu wanaojifunza jinsi ya kutumia programu mbalimbali za kompyuta.

Katika sehemu ya ukumbi mkubwa wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la watu wazima walioketi juu ya viti vya plastiki; wakiwa wanasikiliza.

Ndani ya darasa hili lenye muundo wa kisasa na madawati mazuri wanafunzi wa vyuoni ambao huwa ni watu wazima wameketi wakiwa wanajisomea.

Mwalimu mmoja fundi seremala amesimama akiwa na kidaftari kidogo mkononi, kwa ajili ya kuwasomea maelekezo wanafunzi wake wakubwa kwa watoto.

Ndani ya chumba hiki kuna makundi mawili ya wanafunzi, ambapo moja wapo linasimamiwa na mwalimu mtaalamu wa kompyuta, akiwafundisha wanafunzi.

Mwanamke mmoja mtu mzima akiwa ndani ya darasa, anatumia mkono wake wa kulia kuandika maneno kwa kuigilizia kutoka kwenye kitabu kilichopo juu ya meza.

Katika ukumbi huu mkubwa wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi watu wazima kwa vijana; wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kile kinachofundishwa.

Katika mgahawa ulio wazi, unao patikana katika maeneo ya vyuo ama shule, kukiwa na watu ambao wameketi, wengine wakiwa wanakula na wengine kujisomea.

Mwanafunzi mmoja aliyevalia vazi la suti amesimama kujibu maswali, ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, mbele ya walimu na wanafunzi.

Kundi la watu wengi sana wameketi juu ya viti vya plastiki chini ya vivuli vya miti, wakimsikiliza mtaalamu wa ardhi aliyesimama katikati yao.

Fundi seremala wa jinsia ya kiume, amesimama akiwa anawasomea mafundisho na mafunzo wanafunzi wake vijana, kwa watoto ya jinsi ya kutengeneza samani.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna makundi ya wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, kwa pamoja wanapiga makofi kumpongeza mwalimu wao.

Katika hiki chumba chenye mwanga hafifu, kundi la watu wazima wenye rika sawa wameketi wakiwa wanajifunza jinsi kompyuta ifanyavyo kazi.

Katika sehemu ya chumba kuna mafundi cherehani wawili wamejitolea kufundisha wanafunzi wa jinsia ya kike jinsi ya kutumia mashine hii ya kisasa.

Ndani ya chumba hiki kinachotumika kama ofisi kuna kundi la kina mama waliyoketi na wengine wamesimama, huku wengine wakiwa wanaelekezwa na mtaalamu wa simu.

Kaatika sehemu ndogo ya chumba hiki kuna watu watatu wawili wa kiume, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwanamke akielezea jinsi kifaa alichoshikilia kinavyofanya kazi.

Wakina mama waliobebelea watoto wao wengi kwa kutumia kanga ndani ya hema, wanamsikiliza mtoa elimu na mhudumu wa afya anayewafundisha.

Ndani ya darasa lenye rangi ya kijani, kuna kundi kubwa la watu wazima waliokuja kupokea elimu siyo rasmi. Wakiwa wamekalia viti nakumsikiliza mwalimu.

Katika maabara inayotumika na vijana wa jamii hii, kwa ajili ya kuongeza uwezo wao na maarifa kumejaa vijana hawa, huku mwalimu akifundisha.

Katika sehemu yenye uwazi, kuna watu watatu walio keti, wawili wa kike na mmoja wa kiume, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali.

Ndani ya darasa hili la elimu kwa watu wazima watu wamekaa na wametulia huku mwanafunzi mmoja amenyoosha mkono kana kwamba anataka kuuliza swali.

Katika shamba la mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi, mwalimu mmoja wa jinsia ya kike wa somo la kilimo anawaelekeza njia nzuri za kupanda.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wamekaa kwa umakini mkubwa, vijana hawa wanapokea elimu isiyo rasmi na hivyo wanaandika yale ambayo wangependa kukumbuka.

Katika chumba hiki chenye mwanga wa kutosha, kuna kundi dogo la watu ambao ni watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanafundishana.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu kundi kubwa sana la wanafunzi wa rika tofauti wameketi huku mmoja wao amenyoosha mkono kana kwamba ana maswali ya kuuliza.

Mwalimu mmoja mtu mzima, ameinama akiwa ana waelekeza wanafunzi wake, walio keti pembezoni mwa meza kubwa ya mbao, iliyojaa vitabu na madaftari.

Ndani ya darasa hili kubwa na la kisasa wanafunzi wamekaa kwa utulivu na ukimya, kila mmoja akiwa anajisomea mwenyewe kuongeza maarifa.

Katika ukumbi mkubwa wa wenye mwanga wa kutosha, limejaa kundi la vijana wa jinsia ya kike na kiume, wamekusanyika hapa kupata semina ya elimu elekezi.

Katika sehemu hii ya wazi, kuna vijana wengi wanafunzi wa elimu isio rasmi wamekalia madawati ya mbao wakiwa wanafanya mitihani inayotumika kama kipimo cha uelewa.

Ndani ya darasa hili, majira ya usiku kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu mkubwa wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike.

Mwanamke huyu anafurahia baada ya kupokea cheti chake cha kuhitimu masomo, akiwa amewekeza juhudi na bidii katika kufaulu.

Wanaume wawili wapo katika sehemu ya wazi wamechuchumaa na mwingine amepiga magoti wakiandaa Kazi yao ya kuwasilisha iliyochorwa wakiwa na majani ya rangi ya kijani.

Ndani ya chumba ama darasa, kuna makundi mawili ya wanafunzi watu wazima. Walioketi wakiwa wanajadiliana na kuelimishana, ili kuongezeana uwezo na maarifa.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kutoka kwenye taa walimu wanaulizwa maswali na mwanafunzi kijana mmoja, kuhusu elimu waliyo mailiza kutoa.

Vitabu vya elimu ya shule ya msingi vyenye rangi ya damu ya mzee, vikiwa vimeandikwa kwa lugha nyepesi vimepangwa vizuri kwenye rafu, hutumika kusaidia wanafunzi kuelewa.

Majengo ya shule ya elimu ya msingi yaliyosanifiwa kwa rangi za kupendeza, yamezungukwa na uoto wa asili wa miti mirefu, na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, wameketi ndani ya darasa kubwa huku wamevalia sare za kupendeza zenye rangi nyekundu, nyeupe na buluu wakiwa wanafanya mitihani yao.

Maabara ya shule ya sekondari, yaliyopangiliwa kwa meza zenye kupendeza zenye rangi nyeupe na bluu, huku zikiwa na mabomba ya maji kwa ajili ya kunawia na kuoshea vyombo.

Jengo la shule ya sekondari, iliyojengwa kwa muundo wa kisasa na kuezekwa kwa bati ya rangi ya bluu, huku mbele ikipambwa kwa matofari na miti ya maua.

Maabara ya shule ya sekondari. Ya kisasa sana yenye madirisha makubwa na vifaa mbalimbali, vitakavyowasaidia wanafunzi wanaochepua masomo ya sayansi.

Mwalimu wa elimu ya sekondari ameketi ndani ya ofisi yake, huku amevalia barakoa. Anasahihisha madaftari ya wanafunzi wake ili kukagua maendeleo yao.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wamesimama katika maktaba iliyopakwa rangi ya kupendeza, kila mmoja wao akichagua kitabu kwa ajili ya kuanza kujisomea.

Kundi la wanafunzi wa chuo wameketi katika uwazi juu ya kimbweta cha rangi ya kijani, wakiwa wanashirikiana na kujadiliana mambo mbalimbali kukuza uwezo wao.

Ndani ya darasa hili lenye madirisha makubwa na mwanga wa kutosha, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu mkubwa. Kila mmoja akiwa anafanya kazi zake, wanafunzi hawa ni wanafunzi wa chuo.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wa chuo, wameketi katika sehemu ya darasa, wakijisomea na kuhabarisha kwa kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza zao.

Kundi la wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya vitendo vya ufundi wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Kila mmoja akiwa anafanya kazi zake kwa umakini mkubwa.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi anajifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia mashine ya kisasa, kwa ajili ya kuongeza ujuzi binafsi na kujiandaa na ajira.

Wanafunzi wawlii wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengenza mashine za kisasa mbalimbali kwa kutumia vifaa walivyopewa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, kwa pamoja wakiwa ndani ya karakana, wanatengeneza gari dogo lililofunguliwa kila sehemu ili kupata mafunzo ya vitendo.